Aliyekuwa rais wa awamu ya nne Uhuru Muigai Kenyatta, pamoja na jaji mkuu wa wakati huo, wanaonekana wakiwasiliana katika mazungumzo. Jaji mkuu, amevalia mavazi yake maalum ya kikazi huku rais akiwa amevalia suti.

Wazee wawili ndani ya suti nyeuzi kupokezana mkono huku wanasheria pamoja na majaji wenye sare zao rasmi wakishuhudia tukio hilo kwa furaha.

Wananchi wanaonekana wakiwa wameshika mabango mikononi mwao wakiwa wamekusanyika pamoja katika maandamano kila mmoja ameshikilia bango lake juu kwa nguvu mabango hayo yakiwa yameandikwa kwa maandiko makubwa kama vile kazi iendelee.

Timu mbili za wachezaji tofauti zinaonekana kushiriki katika mchezi wa voliboli. Wote wanaruka juu ya wavu ili kuuchukua mpira. Mashabiki nao wameketi pembeni wote wakitazama kwa umakini, wakiwatakia timu yao ushindi.

Kwenye tenti , mkutano unaendelea wanachi kuhudumiwa. Wengine wamepanga mstari kupata huduma hiyo. Askari pia anazunguka kuhakikisha ya kwamba usalama umehimizwa.

Kwa isu wa awamu ya ine ya Jamuhuri ya Kenya, Uhuru Mungai Kenyata anahonekana kula kiyapo siku yuwa kuadmisho kwa keku ingi ya ofisini. Jaji Mkuu anahonekana pembeni ya kimwelekeza kukula kiyapo.

Mashabiki wa timu ya Gormahia wanaonekana na furaha huku wakitabasamu wakiwa ndani ya sare rasmi za timu yao wanayoishabikia

Ndani ya ofisi ya kiserekali wahudumu wana vitambulisho shingoni mwao huduma za kiteknolojia zinaonekana kufanywa, maelezo yakidhibidishwa huku wengine wengi wakitazama kuashiria kwamba wanafuatilia maelekezo.

Katika mazingira yanayoonekana kuwa ya michezo, wapo watu wengi ambao wanashangilia, wengi wakiwa na bendera za nchi Kenya, wengine wakiinua mikono yao juu, wengine wakikumbatiana kuashiria kwamba timu wanayoishabikia imeshinda.

Wachezaji wa mpira wa mguu wa kadanda wanaonekana wakisherehekea kwa furaha kubwa baada ya uwezekano wa kufunga bao au kushinda mechi. Wamevaa sare zao rasmi za timu, baadhi wakikimbia kwa furaha, wengine wakiruka juu, wakikumbatiana, na wengine wakishikana mikono kwa msisimuko.

Mtu mmoja anaonekana akisahihi hati ndani ya ofisi akiwa amejikunja mezani karibu naye kuna mwanamke aliyevaa sare rasmi ya kazi akimpatia nyaraka na kumuelekeza kwa utaratibu, meza imepangwa vizuri ikiwa na karatasi, kalamu na vifaa vingine vya ofisi.

Wanadada wachezaji wa mchezo wa vikapu wanaonekana wakipambana uwanjani. Wanajisatiti sana ijapokuwa mashabiki wachache mno ndio wamehudhuria.

Watu wamepanga foleni mbele ya ofisi ya uthinbiti wa huduma za uhamiaji. Kila mmoja anasubiri kwa utaratibu ili kuhudumia. Mazingira ya ofisi hii yanaonyesha shughuli nyingi, huku matangazo na taratibu mbali mbali za uhamiaji yakiwa yamebandikwa ukutani.

Katika mazingira ya michezo, Rais William Ruto pamoja na mwenzake wanaonekana kushangilia wakiwa wamesimama. Kinara wa ODM Raira Amolo Odinga ameketi pembeni akitasama kwa makini.

Mashabiki wa timu ya kandanda ya Gorrmahia wanaonekana wakiwa na bashasha na furaha tele wanawatia motisha wachezaji wao uwanjani ili kuhakikisha kwamba watajinyakulia ushindi katika mchezo huo.

Kwenye uwanja mkubwa uliojaa mashabiki, mashindano ya Olympic yanaendelea, watu wameketi kwenye majukwa mbali mbali wakishangilia kwa nguvu wakiwa wamevalia mavazi ya mataifa mbali mbali na kupeperusha bendera. Katikati ya uwanja, wanariadha wanaonekana kujipanga kwa ajili ya kushiriki mbio hizo.

Wanasheria na majaji, ndani ya sare zao rasmi, ni wenye furaha tele kwenye siku yao kuu ya kuhathimishwa, iliyohudhuriwa na wengi.

Katika ofisi moja, mhudumu anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti chake, akiitumia tarakilishi. Yuko kaka mmoja, aliyesimama kando yake na kutazama screen ya tarakilishi. Kando, kuna mama mmoja aliye na kamera.

Katika ofisi ya serikali ofisa wamesimama wakionyesha bango tupu

Mashabiki wenye furaha kubwa wanaonekana wakishangilia kwa nguvu. Baadhi wakipeperusha bendera ya Kenya juu ya vichwa vyao huku wengine wakiwa wamevaa sare rasmi za Kenya, ianaonekana kuwa timu yao imeshinda mchezo fulani.

Uwanjani, katika hafla ya michezo, wachezaji wa timu mbili za mchezo wa kadanda wanaonekana wakikimbilia mpira wakiwa wamevaa sare zao tofauti. Mashabik kwa wingi wao, wanaonekana kufika uwanjani wakishabikia.

Ndani ya ofisi ya kiserikali, wahudumu wawili wanaonekana, wananchi wamepanga katika mistari miwili, kila mhudumu akihudumia mstari wake, wanaonekana kujaza hii kabla ya kupokea fomu mkononi mwao.

Mashabiki wanaonekana wakishangilia kwa furaha huku wakipeperusha bendera za Kenya, wengi wao wamevalia mavazi ya rangi za bendera ya taifa, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe, wakionyesha uzalendo na mshikamano.

Wachezaji wa akiba wanaonekana wakiwa pembezoni mwa uwanja wakishangalia wenzao walioko uwanjani wakicheza wakiwa wamevaa sare zao za timu baadhi wakiwa wamevaa cha kisuti za mazoezi wengine wamesimama wengine wameketi kwenye benchi maalum na wachezaji wa akiba.

Mchezaji wa mchezo wa kandanda anaonekana kujiunga na timu ya Ulinzi ya Stars. Katika makaribisho, amekaribishwa na kochi huku akipeana mkono. Amevaa sare rasmi ya kilabu hicho, huku kocha akiwa amevaa suti yake.

Katika mazingira yanayoonekana kuwa ya ofisini, watu wengi wanaonekana kufika na kuketi kuskiza na kutazama kitu fulani. Wapo walio upande wa nyuma ambao hawakufanikiwa kupata viti wanaonekana wakiwa wamesimama. Watu wengi hawa wamevaa jinsi ambavyo wanataka.

Katika ofisi ya kiserikali iliyo na maandishi katika kuta zake yaliyoandikwa huduma Kenya, wamewasili wananchi kupokea huduma. Wahudumu wamevalia barakoa na vazi zao rasmi, wanazitumia tarakilishi kila mmoja akiwa ameketi kwenye kiti chake maalum.

Wanachama wa chama cha kisiasa wanaonekana kuhudhuria mkutano wamevaa mavazi ya rangi ya chama na wanaonekana kubeba glasi za maji juu ya mikono yao wamefurahia huku keki ikikatwa kwa ajili ya kusherehekea.

Kompyuta inaonekana ikiwa imewashwa imewekwa juu ya meza safi ya kazi Skrini yake inaangaza ikionyesha ukurasa wazi wa programu fulani. Mwanga wa Skrini unaomiliki vizuri na maandishi pamoja na picha kwenye kioo vinaonekana wazi .

Nje ya makao makuu ya Huduma Kenya, wahudumu wa ofisi hiyo wamesimama mbele wote ndani ya sare zao rasmi. Wanaonekana kuwahutubia wananchi, wakiwapa maelekezo jinsi ambavyo wanaeza kupokea huduma kwa haraka upesi.

Katika ofisi ya umma huduma inaendelea kutolewa kwa wananchi, wahudumu waliohusika wanatumia kompyuta ili kutekeleza majukumu yao kama vile kuingiza data kuhakiki taarifa na kutoa stakabadhi au huduma nyingine zinazohitajika.

Kwenye ofisi ya kiserikali iliyo na maandishi; Huduma Kenya wahudumu wote wanaonekana kusimama na kumusikiliza mmja, huyu anaonekana kua ndiye kiongozi anawapa maelekezi wahudumu wote.

Katika mazingira yaliyo tulivu. Panaonekana kuwa na mradi wa kiserikali unaoendelea. Ujenzi wa vitu fulani unaonekana ukiendelea. Trakta iliyo na kala ya manjano, inaonekana ikifukua mchanga kutoka kwa udongo.

Mshiriki mmoja anashiriki katika mashindano ya kuruka mbali huku waamuzi wakiwa wameketi pembeni wakiangalia kwa umakini. Mshirika huyu amevaa sare rasmi ya michezo na anaonekana mkakamavu sana katika kuruka kwake.

Afisi ya jaji mkuu inaonekana katika hafla rasmi ambapo jaji mkuu anatoa hotuba . Jaji mkuu amesimama kwenye mibaari rasmi iliyopambwa kwa neno ya idara ya mahakama pamoja na washikadau wengine katika idara hiyo.

Katika mazingira ya michezo, uwanjani wachezaji wa timu mbili waliovaa sare tofauti wanaonekana wakingangania mpira, pembeni mashabiki wanaonekana wakiwa wameketi kuwaangalia kwa uangalifu, mmoja aliyevaa shati nyeupe, anaonekana kusimama na kuna uwezekano kwamba yeye ndiye kocha.

Kwenye mazingira ya ofisini, mtu mmoja anaonekana kuketi kilicho na rangi nyekundu. Kwa ajili ya kuhudumiwa. Wahudumu wameketi ndani ya sare zao na wanatumia tarakilishi kufanya jukumu hilo.

Uwanjani, timu mbili zinacheza mechi ya mpira wa miguu huku mashabiki wakitazama kwa shauku pembeni mwa uwanja, wachezaji, wanaonekana wakikimbia wakipiga pasi na kushambulia kwa bidii ili kupata bao.

Kwenye hasa ya kuadhimishwa kwa wanasheria pamoja na majaji katika mahakama za chini, raisi amekabidhi jaji mkuu katiba ambayo ni mwongozo wa nchi.

Raia wanaonekana wakiwa kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa katika ofisi ya serikali. Kila mmoja amevaa mavazi ya heshima ya kila siku. Huku baadhi wakiwa na mafaili, baasha au stakabathi muhimu mikononi.

Katika mazingira ya kiofisi watu wengi wamefika kwa ajili ya huduma, wengi wameketi huku waliosimama wakihudumiwa.

wanachama, wa chama kimoja cha kisihasa wanaonekana wakiwahotubia watu wengi wao wakiwa wamevalia kofia zilizo na rangi ya chungwa na neno ODM rangi hii ni rangi ya ambayo inawakilisha chama hicho

Katika ofisi ya kiserikali kwenye kukabidhiwa vitambulisho vya kuzaliwa pamoja na vya vifo. Wahudumu wawili wanaonekana wakiwa wameketi wakitumia tarakilishi

Uwanjani, katika mazingira ya michezo, timu mbili zilizovaa sare tofauti zinaonekana ziking'ang'ania mpira. Pembeni, mashabiki wamefika kwa wingi, wakishangilia na kuwatia moyo timu yao.

Wachezaji, wanaonekana kuwa wa mchezo wa vikapu, wanabeba kombe lao juu kwa furaha wakiinua mikono yao juu wakiwa wamefungua vinyua vyao, kuashiria kwamba, wameshiriki na kuushinda mchezo huo.

Katika ofisi ya kiserekali panapokabithiwa vitabulisho wananchi. Vitabulisho vinaonekana kufungwa kwenye vidunde vingi vidogo vidogo. Vyote tayari kwa ajili ya kukabithiwa wananchi.

Katika ofisi, mtu anaonekana akifundishwa huku akizama kompyuta, mtu huyu ameketi kwenye kiti akiwa makini kuangalia skrini ya kompyuta, huku mwenzake aliyekaribu naye akimwelekeza hatua kwa hatua.

Mashabik, wanaonekana wakiwa na furaha kubwa. Wengi, ndani ya sare za timu yao, wameinua mikono yao njuu. Wengine, wamepeperusha bendera za inchi Kenya. Wengine, wamefungwa vinywa viao kuonyesha furaha yao.

Katika hafla ya kiserikali wananchi wanaonekana kupaga mustari wakiwa na fomu mikononi, wahudumu wawili wanaonekana wameketi na kuandika makaratasi mikononi mwao.

Rais William Samoe Ruto anaonekana kusalimiana na waanasheria waliovaa mavazi rasmi yao ya kikazi katika idara ya mahakama. Wote wanaonekana wakitabasamu kwa furaha na bashasha tele. Inaonekana ujumbe waliopokea ni ujumbe mzuri.

Mashabiki wa timu ya wachezaji wanaonekana wakishangilia sana, ndani ya sare zao zinazokuwa na colour ya manjano wamefurahi, wengine wanainua mikono, wengine wanatabasamu wengine wakishangilia kwa shangwe kuu.

Kwenye ofisi, iliyo na bango la Huduma Kenya, anaonekana mzee mmoja kuasili kwa ajili ya huduma. Mzee huyu, amevaa kofia jeupe. Akihudumiwa, na mhudumu aliye ndani ya sare zake rasmi, akitumia tarakilishi.

Ndani ya ikulu nchini Kenya, rais William Ruto, aliyekua naibu wa rais Rigathi Gachagua, jaji mkuu, pamoja na wanasheria wengine wanaonekana kusimama wima. Nyuma yao, kuna bendera za Kenya, pamoja na bendera ya chama tawala.

Kwenye ofisi ya serikali, wapo watu wengi wamefika kwa ajiri ya huduma, wakiwemo watoto wachanga, vijana pamoja na wazee wakongwe, wote wamesumbiri wakiwa wameketi huku na fomu zao mikononi.

Mashabiki wa timu ya kadanda ya Tusker, wanaonekana wakiwa na furaha kubwa. Wamevalia sare za timu yao, zilizo za rangi ya njano. Mmoja, anaonekana kuinua mikono yake juu, wengine wakitabasamu kwa furaha tele.

Katika mazingira ya michezo, uwanjani wanaonekana timu moja. Wanaonekana wakishawishiana, huku wakijikunja kwenye duara. Mashabiki, wamefika kwa wingi. Wote, tayari kushabikia timu yao.

Katika ofisi inaonekana kuwa ya kiserikali mtu mmoja aliyevaa suti anaonekana kufika na kutia sahihi kwenye kitu fulani. Wahudumu wa ofisi hii wote wanatumia mitambo ya kisasa na tarakilishi.

Machezaji wawili wanachuwana vikali kuwania mpira katika mchezo wa kikapu uwanjani. Wanavaa sare tofauti za timu zao. Huku nyuzo zao zikionyesha ushindani mkali na hali ya kushinda. Mchezo hu, unuonekana kuhithimishwa na idara ya mchezo, Serekarini.

Alama na ishara ya chama cha siasa ya Jubilee chenye kilitawala uongozini nchini Kenya kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na tatu mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na mbili.

Uwanjani, timu mbili zinakabiliana katika mchezo wa vikapu, wote wanapambana kuhakikisha wamejivunia ushindi, mashabik wamejitokeza kwa wingi kushabikia timu, wanayoipenda.

Mashabiki, wa raga, wa Kenya, wanaonekana wakishangilia kwa shangwe na nderemo uwanjani, wamevaa fulana na jezi za timu ya taifa nyingi zikiwa na rangi ya kibendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe.

Rais anaonekana akipokea wageni rasmi . Amevaa suti nadhifu na tai , akiwa amesimama kwa hesshima huku akipeana mikono na mgeni mkuu aliyevaa mavazi rasmi ya heshima . Wengine waliopo karibu ni maafisa wa serikali na walinzi waliovaa sare wakisimama kwa utaratibu pembeni wakishuhudia tukio hilo.

Kutoka makao makuu ya kimahakama nchini Kenya, jaji mkuu Martha Koome anaonekana kuhutubia wananchi, huku akiwa pamoja na maafisa wengine kutoka idara ya mahakama, wote wakiwa wamevalia sare za kirasmi.

Vitambulisho kadhaa vya taifa vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya mapanchi maalumu za kuhifadhi. Kila kitambulisho kimewekwa kwenye sehemu yake vikiwa na majina, picha na nambari za kipekee za kitambulisho vinaonekana wazi.

Furaha tele kwa wachezaji wa raga timu ya Kenya, ndani ya sare zao rasmi za michezo baada ya kukabidhiwa zawadi yao ya mchongo wa ndovu wameinua juu kuashiria shukurani kwa zawadi hiyo.

Kwenye ofisi ya kupatiana huduma za kiserikari, wamefika wananchi kwa ajili ya huduma. Mikononi mwao, wana fomu wakiwemo watoto wadogo, vijana wanawake na hata wazee.

Wanasheria pamoja na majaji, kwenye sare zao rasmi, wamesimama huku Rais akitia sahihi katiba iliyopendekezwa kwake.

Wachezaji wa mpira wa mguu wanaonekana wakishangilia baada ya kufunga bao, wote wamekimbia kuelekea kona ya uwanja wakiwa na furaha tele, wengine wakiruka juu kwa furaha huku wengine wakikumbatiana kwa nguvu, baadhi yao wanaonyesha ishara ya vidole juu, wakimshukuru Mungu kuonyesha furaha yao.

Mwanariadha wa Kenya anaonekana akishiliki katika mashindano ya kuruka mbali. Amevaa mavazi ya michezo yenye rangi za bendera ya Kenya. Na yuko hewani akiruka kuelekea kwenye mchanga wa kuchwaa. Mkono na miguu yake iko katika mkawa wa usawa akionyesha nguvu na ustadi wa kuruka.

Kwenye siku kuu ya kuapishwa, rais anainua biblia juu Huku akikula kiapo, kando kuna mwanasheria anayemwongoza kwa ajali ya kukula kiapo hicho.

Ofisini kwenye meza ya taarifa ,wapo wahudumu walioketi ndani ya sare zao rasmi. Kando kuna ukumbi mkubwa kwa ajili ya kufanya mikutano viti hivyo havijakaliwa na hata mtu mmoja.

Katika ofisi moja ya kiserikari, inayoonekana kukarabatiwa. Kwenye meza ya taarifa, panaonekana vitu vingi vya ukarabati. Kuna mbao ndogo, kuna chati, kuna chupa ndogo, na vitu vingine vya kukarabati.

Timu ya wanawake ya mpira wa miguu imesimama kwa pamoja kupiga picha ya pamoja. Wachezaji wote wamevaa sare za michezo zenye maandishi, chapa dimba sehemu ya mbele. Sare hizo, zinafanana kwa rangi na muundo, zikionyesha ushikamano wa timu.

Watu kutoka makundi mbali mbali wanaonekana. Wapo walio ndani ya sare rasmi za maspika wa mabunge. Wapo walio ndani ya sare za wanasheria. Wapo walio na suti. Wote, wanaonekana kuwa watulifu na wenye makini sana.

Katika hafla ya mkutano fulani, mtu mmoja anaonekana kumkabidhi mwenzake zawadi fulani ya fomu, wenzake wakiwa wamesimama nyuma wakitazama kwa uangalifu kwa kutabasamu. Watu hawa wote wawili wanaonekana kuwa wakitumia miwani ya macho.

Katika mazingira ya kikampeini, panaonekana mwavuli mmoja unao maandishi ya mwanasiasa mmoja. Mandishi hayo yameandikwa, mama miradi, Millicent Omanga. Kuna watu wengi pia ,ambao wamefika katika mwavuli huo kwa ajiri ya huduma mbalimbali.

Katika mazingira fulani ya kiofisi, wananchi wanaonekana kufika kwa ajili ya kupokea huduma. Wahudumu humu wamevalia sare zao rasmi hadi barakoa. Ndani mwa ofisi kuna viti vilivyopangwa vizuri. Ijapokuwa, vingi vinaonekana kuwa havina watu waliokalia.

Kwenye ofisi, amepokelewa jaji mkuu huku akiadamana na wenda wenzake. Amekaribishwa na mjamaa aliyavaa miwani na pamoja, na washikadau wengine wote.

Ofisi ya wazi ya serikali inaonekana ikitoa huduma mbalimbali ikiwemo utoaji wa vitambulisho vya kitaifa, vyeti vya kuzaliwa na vya kifo, pamoja na usajili wa HELB. Watu wengi, raiya wa kawaida wamefika kwenye ofisi hiyo, wakisubiri kuhudumiwa. Wengi wanaonekana kuwana mazungumzo na maofisa wa serikali walioketi kwenye meza.

Mahakamani, mawakili wanaonekana wakichunguza mafaili kwa makini. Wamevaa mavazi rasmi ya kazi wengi wao wakiwa katika suti za rangi ya giza huku wengine wakiwa na majoho meupe na meusi kama ilivyo desturi ya mahakamani.

Katika ofisi moja ya kiserikali, panaonekana kutolewa huduma. Wahudumu wa ofisi hii, wote katika sare zao, wanaonekana wakiwa wanashughulika wakizitumia tarakilishi zao kupatiana huduma. Watu wengi wanaonekana upande wa nyuma wakisongea kwa ajili ya huduma hiyo.

Katika ofisi moja ya kiserikali, muhudumu aliye vaa miwani pamoja na glovu, anaonekana kumuhudumia mwanamke mmja aliyevaa kofia nyekundu, anatolewa taarifa za alama za vidole.

Mtu mmoja ameketi ndani ya ofisi ya serikali akiwa na nyaraka zake. Amevalia mavazi rasmi na anaonekana kushika nyaraka zake juu ya meza iliyo mbele yake. Ofisini, anasubiri kuhudumiwa pamoja na wenzake walioketi mbele yake.

Kifaa kinacho hifadhi uchafu, kabla ya kutupwa kwenye taka, kipo tayari mlangoni kwa ajili ya shughuli hio kisha baadae kichukuliwe, na wanaohusika.

Katika Huduma Centre Kenya , wahudumu waliovaa sare rasmi za kazi wamekaa kwenye dawati la taarifa. Sare zao zikiwa na rangi nyeupe na ile nyeusi . Lengo lao kuu ni kutoa msaada wa haraka wakihakikisha wateja wanahudumiwa kwa urahisi na kwa heshima kuu.

Pasipoti mbili zinaonekana, moja ikiwa ni pasipoti ya Kenya na nyingine ikiwa ni pasipoti ya Afrika mashariki, pasipoti ya Kenya inaonekana kuwa na rangi nyeusi ilhali pasipoti ya Afrika mashariki inaonekana kuwa na rangi ya buluu.

Mashabiki wa timu moja wanaonekana wakiwa na furaha wakiwa ndani ya sare zao za timu hiyo wanatabasamu mmoja aliye pande la kushoto anaonekana kuvaa kofia nyeupe.

Ikuluni, kuna mazungumzo, kati ya, majaji makuu, wa mahakama kuu ya Kenya wakiwa ndani ya sare zao pamoja na rais wa nchi.

Katika ofisi ya kiserikali, wageni wamepokelewa na wahudumu waliovaaa sare rasmi, wahudumu hao wanaonekana wakiwa na tabasamu wakikaribisha wageni kwa heshima na upole, sare zao zimependeza na zina neno la afisi ya serikali zikionyesha utambulisho wao rasmi.